Wakina mama kutoka katika jamii ya kimasai, wakiwa wanajifunza jinsi ya kushona katika banda kubwa linalotoa elimu ya watu wazima kwa upande wa ufundi, hasa wakina mama kwa ajili ya kuendesha maisha yao wasitegemee wanaume tu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini. Huku mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa maelekezo na kushikilia kompyuta mpakato, akiwaonyesha ni nini anachokielekeza.

Mteja akiwa amevalia mavazi ya buluu na meusi akishikilia kitenga chake cha ukili katika duka kubwa linalouza vitabu vilivyopangiliwa katika makabati, akitizama upande wa kushoto kwa ajili ya kuchagua.

Shule ya watoto imetengeneza mabembea imara yenye minyororo yakiwa yameshikiria viti vigumu. Watoto hupewa muda mrefu wa kucheza kwa ajili ya kuimarisha akili zao, pia wataalamu wanashauri sana watoto kupata muda wakucheza siku zote.

Kitabu cha shule ya msingi kikiwa kimefunguliwa na kuwekwa wazi kimeandikwa kwa lugha ya kiingereza na kuonyesha picha kuhusiana na usafi wa mazingira na tabia kwa wanafunzi jinsi kuishi na wazazi wao, hivyo kushirikiana kwa pamoja na kuleta maendeleo katika familia na jamii yao kwa ujumla inayowazunguka.

Darasa la kisasa likiwa katika mazingira safi na angavu kwa kupangwa vizuri viti na meza kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi na kuzungukwa na vifaa bora vya kufundishia pamoja na projekta kuangaza ukutani, picha za ramani kukutani na ubao wa kufundishia .

Chumba kikubwa cha kujifunza kompyuta kwa wanafunzi wa sekondari, kikiwa na kompyuta mpakato kwa kila meza katika mpangilio mzuri. Pia katika chumba hicho, kikiwa na madirisha makubwa yanayowezesha wanafunzi kupata hewa safi.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu, wakiwa darasani, wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta, huku mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato na mwingine akitumia kompyuta ya mezani, hivyo kuwasaidia wao kufanya tafiti mbali mbali kupitia tekinologia wanayotumia.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anaelekeza wanafunzi wake, kwa kutumia kifaa maalumu kiitwacho projekta, kinachomulika ukutani ili kuonesha maudhui ambayo anayafundisha.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa akiwa amevalia mavazi ya heshima akiwafundisha wanafunzi wake wa chuo huku wanafunzi hao wakiwa wametulia kwa utulivu wa hali ya juu wakimsikiliza anachokifundisha mwalimu huyo ili kuelewa.

Mwalimu wa kike aliyevalia mavazi ya heshima, amesimama mbele ya darasa akifundisha wanafunzi wake wa chuo katika utulivu.

Wanafunzi waliovalia mavazi sare wa chuo cha ususi na vinyozi, wakiwa wanatoa huduma za kunyoa kwa mteja wao huku wanafunzi wawili wakiwa wanamtizama mwenzao, akiwa anatoa huduma hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba maalumu, kinacho tumika kwa ajili ya kufundishia elimu ya ufundi wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa maalumu vya umeme, huku wakiwa wamekaa kila mtu katika kiti chake kupata somo hilo.

Wanafunzi wawili wakiume wakiwa katika chumba maalumu kwa ajili ya kujifunzia mafunzo ya ufundi, hasahasa katika vifaa vya umeme kama kompyuta wakifanya kazi pamoja kwa vifaa vya kiteknolojia vya umeme, juhudi za kuendesha ujuzi na ufundi na mafunzo ya kitaaluma kwa namna hiyo.

Wanafunzi sita wakiwa ndani ya darasa la mafunzo ya kiufundi, wakiwa wanajifunza namna ya kutengeneza simu iliyoharibika, kwa ajili ya kuendelea na matumizi yake.

Kundi kubwa la wanawake wakiwa katika darasa mafunzo ya ufundi wakitumia vifaa vya kisasa kufanikisha jaribio lao hilo. Huku wakiwa wamevalia miwani ya plastiki inayokinga macho pamoja na barakoa. Mmoja akiwa anaunga chuma kwa kutumia kifaa maalumu kinachotumia gesi kwa kuwaka moto mezani.